Hili ni mlango la kuingia darasa ya Gredi ya sita C. Mwalimu wao wa darasa huitwa Mwalimu Imoli. Katika darasa la sita watoto husoma ili kuenda Gredi ya saba.

Hapa ni darasani. Kuna ubao, pia kuna imeandikwa miezi ya mwaka. Pia, mwalimu ameuliza swali wanafunzi kwamba, "Samweli alijibu aje Mungu alipomuita?" Tarehe ya leo ni Jumatatu, tarehe 24 Februari, mwaka wa 2025.

Hapa ni darasani, katika darasa hili wanafunzi wamepanga dawati zao zikiwa mbili mbili. Mwanafunzi mmoja ameacha kitabu kwenye meza. Katika ukuta wamebandika mabango ambayo wanafunzi wanajifunza kuchora.

Hii ni mchezo ya kuinua vyumu chini ya uzito wa kilo arbaini na moja, huyu mchezaji akona ubungufu fulani , lengo ya mchezo hii ni kuwesesha mchezaji kufurahai mchezo wao na kijihizi kama wale wachezaji wengine.

Hiki ni kitabu cha kiswahili cha mtoto wa gredi ya pili. Kitabu hiki hutumika darasani kuelimisha wanafuzi, kuwafuza msamiati, maneno magumu na kufanya mazoezi.